Ndani ya shamba la kisasa sana, kuna zao la biashara aina ya pilipili hoho, zenye rangi ya kijani angavu, zilizotoka kuvunwa na kuwekwa kwenye vyombo vya plastiki.

Kundi la wakulima vijana wamesimama katika sehemu ya shamba, wamemaliza kuvuna zao la biashara aina ya mahindi na sasa wanaliweka vizuri, kwenye magunia tayari kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Kundi la wakulina wa jinsia ya kike na kiume wamekusanyika katika eneo hili na kuchambua zao la biashara aina ya kahawa zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu.

Katika sehemu ya shamba hili kubwa sana lenye udongo mwekundu, zao aina ya kabichi limepandwa kwa ajili ya kilimo cha viwandani, ambapo hupelekwa kuchakatwa na kusindikwa.

Shamba kubwa sana lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi ya zao aina ya chai. Shamba hili linazalisha malighafi kwa ajili ya viwanda itakapopelekwa kuchakatwa na kusindikwa.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea katika shamba hili lililopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi. Huku vifaa vya kisasa vikiwa vinatoa maji kwa mfumo wa kurusha juu.